Mashine kubwa inamwaga taka ngumu za viwandani kwenye eneo maalumu la uchakataji, taka hizi ni za plastiki na karatasi zilizochanika na zinamiminwa pamoja na maji mengi. Huku mazingira ya ndani ya jengo hili yanadhihirisha kuwa ni kituo cha usindikaji taka ambacho ni sehemu muhimu ya usafi wa masingira na usimamizi wa taka.

Mmomonyoko wa ardhi umetokea kwenye mtaro mkubwa karibu na makazi ya watu ukiharibu miundombinu kama barabara na mitaro ya maji. Hali hii ni hatari kwa afya ya mazingira kwani husababisha uharibifu wa ardhi, uchafuzi wa vyanzo vya maji na kuhatarisha usalama wa jamii nzima.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

Chumba cha upasuaji chenye wahudumu wengi na wataalamu wa afya wakifanya upasuaji kwa makini, huku akitumia mashine za kisasa na wakiwa wamevalia mavazi ya kijani kwa ajili ya kujikinga na maradhi, kuhakikisha usalama wa wagonjwa na ubora wa huduma.

Wataalamu wa afya wa jinsia ya kike na kiume wenye mionekano ya kuvutia na watanashati, wamesimama katika picha ya pamoja wakivalia makoti safi meupe ya kitaalamu, wakiwa tayari kutoa huduma kwa weledi na huruma wakiwakilisha hadhi na nidhamu ya sekta ya afya.

Daktari wa afya wa jinsia ya kiume, mwenye muonekano wa kuvutia na mtanashati, amesimama akiwa amevalia nguo maalum za kujikinga za rangi ya bluu ya bahari, akiwa tayari kutoa huduma kwa uledi na huruma, akiwakilisha hazi na nidhamu ya sekta ya afya.

Chumba cha upasuaji chenye wahudumu na wataalam wa afya wanaofanya upasuaji kwa umakini mkubwa sana. huku wakitumia mashine za kisasa na wakiwa wamevalia mavazi ya kujikinga kuhakikisha usalama wa mgonjwa na ubora wa huduma wanayoitoa.

Mtoto mdogo anabembea kwenye mashine maalumu ya kupimia uzito, katika mazingira safi ya haspitali. Kupima uzito kwa mtoto ni hatua muhimu ya ufuatiliaji wa ukuaji wake, kugundua mpema dalili za utapia mlo au uzito kupita kiasi na kuhakikisha anapata lishe na huduma stahiki kwa maendeleo bora ya kiafya.

Nesi wa jinsia ya kike aliyevalia miwani amesimama karibu na mtoto mchanga aliyezaliwa hivi punde, akiwa ndani ya chumba cha watoto wachanga kinachowasaidia kukua na kupumua, hii ni maalumu kwa ajili ya watoto waliozaliwa njiti kabla ya muda wao, mazingira yakiwa safi na tulivu kwa uangalizi wa karibu.

Mtoa huduma ya afya ya jamii aliyevalia mavazi ya kujikinga ya koti ya rangi jeupe na barakoa akimchoma sindano ya bega mtu aliyekalia kiti. Sindano hii husaidia kuongeza kinga mtu huyu kupambana dhidi ya magonjwa mbalimbali ya mlipuko katika jamii.

Watoa huduma wa jamii wawili waliovalia mavazi ya kujikinga na barakoa, wakiwa wanatoa vidonge kwa wadada wawili waliosimama wakishika glasi ndogo za maji. Vidonge hivi husaidia kupambana na magonjwa mbalimbali yanayopatikana katika jamii na magonjwa yale ya mlipuko.

Mtoa huduma wa afya ya jamii wa jinsia ya kike aliyevalia nguo za kujikinga na barakoa, akiwa anamchoma sindano ya paja mtoto aliyebebwa na mama yake, sindano hii ni muhimu kwani humuongezea mtoto kinga ya kupambana na magonjwa mbalimbali ya mlipuko kwenye jamii.

Chupa ndogo sana yenye rangi nyeusi ikiwa imeshikiliwa mkononi mwa mtu ikiwa na maandishi "lavender" juu yake ni mfano wa dawa za mitishamba, zinazotumiwa kwa tiba mbadala katika jamii nyingi zikitokana na mimea asilia kama hivyo desturi kwenye tiba nyingi za asili.

Chupa ndogo yenye mfuniko wa kijani na kibandiko kilichoandikwa jina, Umulavumba, ni mfano wa dawa za mitishamba zinazotumiwa kwa tiba mbadala katika jamii nyingi. Zikitokana na mimea asilia, kama ilivyo desturi kwenye tiba za asili nyingi.

Mtu wa jinsia ya kike akiwa anachagua mmea uliostawi vizuri sana wenye majani ya rangi ya kijani kibichi. Hii hutumika kutengeneza dawa za miti shamba zinazotibu maradhi mbalimbali ya njia ya asili na salama kwa mwili wa binadamu.

Tuna uzuri liitwalo papa likiwa limekatwa nusu kuonesha mbegu zake ndani, ambazo hutumika kama miti shamba kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali kwa njia ya asili na salama kwa mwili wa binadamu, hasa katika jamii zetu nyingi za Afrika, huimarisha mwili na kusaidia matatizo ya pumu.

Kikombe cha chai, cha udongo chenye rangi nyeupe, kikiwa na ndimu na tangawizi ndani yake, ni mfano wa dawa za miti shamba zinazotumiwa kwa tiba mbadala katika jamii nyingi zikitokana na mimea asilia kama ilivyo desturi kwenye tiba ya asili.

Mmea wa rangi ya kijani kibichi ukiwa na maua yaliyostawi vizuri sana ya rangi mbalimbali kama vile meupe na mekundu, yamestawi vizuri shambani. Hutumika kutengeneza dawa za mitishamba zinazotibu maradhi mbalimbali kwa njia ya asili na salama kwa mwili wa binadamu.

Vikombe viwili vya kioo, vikiwa vina chai na majani ya rangi ya kijani, ni mfano wa dawa za miti shamba zinazo tumiwa kama tiba mbadala katika jamii nyingi, zikitokana na mimea asilia kama ilivyo desturi kwenye tiba ya asili.

Magome ya miti, matunda, mizizi na matawi yaliyokaushwa vizuri, ni vitu ambavyo vinatumika kutengenezea dawa za miti shamba, ambazo zinatumiwa kwa tiba mbadala katika jamii nyingi zikitokana na mimea asili kama ilivyo desturi kwenye tiba za asili.

Vifungashio mbalimbali vidogo kwa vikubwa, vimepangwa vizuri juu ya meza, vikiwa na mifuniko ya kijani, huu ni mfano wa dawa za mitishamba, zinazotumiwa kwa tiba mbadala katika jamii nyingi, zikitokana na mimea asilia kama ilivyo desturi kwenye tiba za asili.

Magome ya miti, mizizi, matunda na matawi yaliyokaushwa vizuri yakiwa juu ya meza, hutumika kutengeneza dawa za mitishamba, zinazotibu maradhi mbalimbali kwa njia ya asili na salama kwa mwili wa binadamu.